Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo ndefu cha chuma, kuna nyaya nyingi za transforma zilizopangwa vizuri. Kando ya tahadhari cha manjano imewekwa ardhini. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao za kazi.

Nguzo za umeme zimebebwa na nyaya nyingi. Zimesimama katikati ya shamba la kijani. Mbingu ni ya mawingu meupe. Miti michache inaonekana kwa umbali. Hii inaonyesha usambazaji wa umeme. Nchi yetu inahitaji nguvu.

Kiwanda kikubwa, cha kuzalisha umeme karibu na bahari. Majengo mengi, minara na matangi makubwa yanaonekana pia kwa wazi. Kuna meli na konteina nyingi bandarini. Anga lina mawingu meupe.

Nguzo kubwa ya umeme yenye waya nyingi inaonekana ndefu sana ikisimama imara. Sehemu yake ya juu ina rangi ya zambarau na nyeupe. Anga lina mawingu meupe yakiwa yametanda vizuri. Chini yake kuna nyasi ya kijani na milima mbali. Njia ya umeme pia inapita hapo.

Kituo cha umeme kikubwa chenye miundo mingi ya chuma na nyaya taa zinaagaa juu ardhi inachagarawe na njia za zege anga linamawigu mepesi hakuna watu wanaoonekana .

Kituo cha umeme. Bendera mbili za Kenya Power zimeinuliwa. Vifaa vya umeme vimepangwa wazi. Kamba za tahadhari za njano zimetandazwa. Ukuta wa zege unaonekana. Anga lina mawingu. Hali ya usalama inazingatiwa.

Mitambo ya kuzalisha umeme, moshi mwingi umepaa angani labda ni mvuke. Miundo mikubwa imejengwa karibu na milima, kuna mabomba marefu yanayoelekea sehemu mbalimbali. Umeme unazalishwa hapa.

Kiwanda cha kuzalisha mimea ya joto ardhi. Moshi mwingi unaitoka kwenye minara. Eneo limezungukwa na miti mingi za kijani kibichi. Milima inaonekana kwa umbali, hali ya hewa ina mawingu kidogo. Umeme huu ni muhimu.

Mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme. Kuna majengo makubwa yenye paa ya kijani na nyeupe. Mabomba mengi yanapita chini yakipekeka nishati. Kuna mnara ya umeme na barabara inaonekana ikipita karibu. Mazingira yanaonekana kuwa kame. Huu ni mradi muhimu. Unalisha taifa.

Nguzo za umeme zilizosimama wakati wa machweo. Anga lina rangi ya machungwa na mawingu meusi, Gari dogo linaonekana likiwa limeegeshwa upande wa chini, nembo ya wizara ya nishati na petroli pia inaonekana juu kushoto.

Kituo cha umeme kikubwa chenye miundo mingi ya chuma. Nyaya za umeme zimetawala anga. Ardhi ni kavu na haina mimea. Anga ni bluu na safi. Ni mazingira ya viwandani yenye nguvu.

Ni nguzo ya simu yenye nyaya nyingi zilizojikunja na kisanduku cheusi cha mawasiliano. Pia, kuna watu wawili wanaoonekana wakitembea kando ya barabara yenye majengo marefu.

Kituo kikubwa cha umeme. Miundo mirefu ya chuma imesimama imara, ikiunganishwa na nyaya nyingi. Eneo jirani linaonekana kavu, lenye udongo na nyasi chache. Anga ni buluu, lina mawingu meupe machache. Kituo hiki kinaashiria maendeleo ya nishati, kikionyesha uhamishaji wa nguvu.

Eneo la mafuriko. Maji ya kahawia yamefunika ardhi, yakizunguka nyumba zilizoharibika. Watu wanaonekana wakijaribu kuokoa mali zao katikati ya uharibifu. Mbingu imejaa mawingu meupe na blue , ikitofautiana na mandhari ya chini yenye huzuni.

Kazi ya ujenzi. Watu wawili wamesimama ndani ya shimo refu. Mashine kubwa ya manjano aina ya JCB inachimba udongo. Udongo mwingi imerundika kando ya shimo. Gari la bluu limesimama karibu. Hali ya hewa inaonakana jua. Ni mradi wa maendeleo.

Twiga mmoja amesimama. Ana shingo ndefu sana. Rangi yake ya kahawia yenye madoa. Amezungukwa na miti mirefu. Nyasi ndefu zimefunika chini. Anga lina mawingu meupe. Hii ni taswira ya wanyamapori.

Simba jike akiwa amekaa kwenye nyasi ndefu. Anatazama upande wa kulia. Anga lina mawingu meusi. Mbali kuna milima isiyo na miti. Ni mazingira ya wanyama pori.

Watu watatu, wanafanya kazi ngumu. Wamevaa fulana za njano. Wanachambua taka nyingi sana. Maji machafu yanatiririka chini. Eneo hili lina uchafu uliotapakaa. Wanatumia vijiti virefu. Ni mazingira magumu sana.

Eneo la makazi duni karibu na mto. Kuna majengo mengi ya gorofa yaliyojengwa kwa mawe na mabati. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye roshani za majengo. Kingo za mto zimejaa taka na vinyusi vingi.

Kundi la wachezaji wakiwa jukwaani, wamevalia mavazi meusi na shanga za kitamaduni shingoni. Waashika vijiti wakiendelea na utendaji. Nyuma yao kuna viti vingine vimepangwa vizuri vikiashiria ukumbi wa tamasha.

Pundamikia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu. Nyuma yao jiji kubwa lenye marefu linaonekana wazi chini ya milima. Anga lina mawingu meupe na buluu. Inaonyesha kuwa tofauti kati ya wanyama pori na maendeleo ya miji nchini Kenya.

Wanaume wanafanya kazi chimboni. Kuna pipe kubwa ya kijani. Watu wamesimama juu. Mashine inasaidia kuinua. Udongo mwekundu unatapakaa kila mahali. Baadhi ya wafanyikazi wamevaa kofia ngumu. Hali inaonekana ngumu. Kazi ya ujenzi inaendelea.

Chui mwenye madoa meusi amejipumzisha. Macho yake yanaonekana makali na uso wake unatulia. Nyuma yake kuna majani na miti ikionyesha mazingira yenye asilia. Rangi zake za kahawia zinachanganyika vizuri.

Mwanaume huyu ameka juu ya mkuketeni ubebao madebe mengi ya maji. Madebe haya ya narangi tofauti. Barabara inonekana nyuma yaki. Wingu linaja angani. Hii inaonyesha shuguli ya baashara. Kazingumu inafanyo.

Maporomoko ya maji yanaonekana hapa. Miamba mikubwa imezunguka. Mimea mingi ya kijani imefunika eneo. Maji meupe yanatiririka chini. Njia inaonekana ya asili kabisa. Utulivu umetawala hapa pia.

Makaazi duni enye nyumba zilizojengwa kwa bati, mto mchafu unapita katikati ya makaazi hayo. Maji yake yanaonekana kuwa uchafu mwingi, nguo zimetundikwa kukaushwa nje. Nyasi ndefu zimeota pembeni mwa mto, anga lina mawingu mazito. Hali ya maisha inaonekana.

Kundi la punda milia wakiwa kwenye nyasi ndefu kavu. Wawili wanakula wengine wamesimama. Nyuma yao kuna anga la bulu na jiji lenye majengo marefu. Punda milia wana milia meusi na meupe.

Kifaru mdogo mwenye rangi ya kahawia. Mikono ya watu kadhaa inaonekana ikimpapasa mgongoni. Kifaru huyu yuko kwenye udongo mwekundu kwenye majani machache. Watu wamesimama karibu naye.

Mto uliojaa taka nyingi. Maji ya mto yanaonekana meusi na machafu. Daraja limejengwa juu ya mto huo. Upande wa kushoto kuna eneo lenye nyasi na majengo machache. Malori yanaonekana yakipita juu ya daraja.

Kobe mkubwa akiwa na ganda la rangi ya kahawia anatembea polepole kwenye udongo wenye changarawe, nyasi za kijani zimeota pembeni. Kobe huyo anaonekana mzee lakini bado ana nguvu. Mwanga wa jua unamwangazia vizuri. Huyu ni mnyama wa ajabu.

Mtu anajaza maji hapa. Ndoo nyeupe imeshikiliwa kwa mkono. Maji yanatiririka kutoka mwamba. Mimea ya kijani inaonekana nyuma. Beseni nyeusi lipo chini. Hali inaonekana asilia. Hii ni shughuli ya kila siku.

Mto uliojaa uchafu mwingi, kuna takataka zilizorundikana katikati ya maji. Watu wachache wanaonekana wakifanyua kazi ya usafi kando ya mto, Nyumba zinaonekana kwa umbali, anga lina mawingu lakini jua linawaka, hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira.

Msitu mnene na miti mirefu, matawi yaliojaa majani yanafunika anga, koko kubwa la miti inaonekana kati kati. Kuna mimea mingi jini, maandari ya asili enye utulivu inapendeza sana kwa macho.

Mwanaume akijaza maji kwenye vidumu. Vidumu vingi vya bluu na njano vimepangwa kwenye toroli. Ana mkono mrefu wa hose pipe akitoka kwenye chanzo cha maji. Mavazi yake ni rahisi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua.

Kundi la watu wa jamii ya kimasai, wanawake wamevaa shungaa kubwa zenye rangi ya kuvutia shingoni. Wanaume wengine wameshikilia fimbo ndefu. Baadhi ya watu wanatabasamu vizuri sana. Wote wamevalia mavazi ya kitamaduni.

Watu wawili, wakifanya kazi karibu na mto. Mmoja amevaa shati la buluu na mwingine shati lenye milia. Wote wawili wameinama chini wakipunguza mimea. Mto unaonekana na maji meusi yakionyesha uchafu. Miti mingi imezunguka eneo hilo. Inaonekana wanajitahidi kusafisha mazingira.

Twiga mrefu akila majani kutoka mti mdogo, ana ngozi yenye madoa meusi na meupe nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji. Twiga yuko kwenye shamba lenye nyasi ndefu hali ya hewa linaonekana safi, linaonyesha uzuri wa wanyamapori na maendeleo ya mjini. Ni mandhari mzuri sana.

Mtu akibonyeza takataka la plastiki ndani ya chombo kikubwa. Miguu na mikono inaonekana ikifanya kazi. Kando kuna rundo kubwa la mifuko iliyokusanywa. Chupa ya njano imeanguka katikati ya taka. Hii inaashiria shughuli ya kukusanya au kuchakata taka.

Mwanamke mweupe aliyevaa nguo ndefu ya kijani na buti akimnywesha ndovu mdogo maziwa kwa kutumia chupa kubwa. Wanaume wawili au watatu waliovalia nguo za kijani pia wanaonekana wamesimama karibu.

Nyati mkubwa, mwenye pembe ndefu. Ngozi yake ina rangi nyeusi. Amelala kwenye nyasi, za kijani kibichi. Nyuma yake, kuna nyati mwingine. Inaonekana kuwa katika mazingira ya asili, labda hifadhi ya wanyama. Uso wake unaonyesha nguvu. Ni mnyama wa porini, hatari.

Mti kubwa weny majani ya kijani, matunda matatu yanaonekana yakininginia. Jua linachomoza katikati ya matawi ikitoa manga mzuri. Hii ni mti wa mfenesi, matunda yake ina rangi ya manjano bado hayajaiva vizuri.

Mfereji mkubwa uliochimbwa ardhini. Ndani yake kuna bomba kubwa la saruji. Pandisha za mfereji zinaonekana kuimarishwa kwa mbao na bati. Upande wa kulia kuna udongo mwingi uliofunguka. Kwa umbali, majengo yanaonekana kuashiria eneo la mji.

Kundi kubwa la watoto wadogo wameketi chini sakafuni. Wengi wao wanaonekana wanakula wakiwa na sahani ndogo mbele yao zikiwa na chakula. Watoto wamevalia nguo za kawaida zenye rangi tofauti. Ukuta wa bluu unaonekana nyuma yao.

Ndege mweupe mwenye miguu mirefu nyekundu. Ndege huyu ana mdomo mrefu mpana wenye ncha ya duara, amatumbukiza mdomo wake ndani ya maji, rangi ya macho yake ni nyekundu.

Duma akitembea kwenye nyasi za kijani. Ana madoa meusi na mkia mrefu. Nyuma yake kuna gogo la mti. Inaonekana yuko porini au hifadhi. Duma huyu anaonekana kuwa makini. Ni mnyama mzuri mwenye kasi.

Kundi la watoto wa shule wakishiriki upandaji mtu. Watu wazima wawili wanasaidia kupanda miche ardhini. Baadhi ya watoto wameshika miche midogo, kuna pia chombo cha kumwagilia maji cha rangi ya buluu.

Nyasi amesimama ndani ya maji. Pembe yake zimejikunja kwenye umbo la kipekee. Nyuma yake kuna mwengine. Maji yana mawimbi madogo. Mbingu ina mawingu meupe. Barabara ya udogo inaonekana kwa umbali. Manyasi marefu yapo kando kando.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko. Nyumba zilizoharibika zimetengenezwa kwa mabati na matope. Mto umejaa maji machafu. Takataka zimezagaa kila mahali. Mtu mmoja anaonekana kando ya maji. Ni hali mbaya sana.

Wanasayansi wawili kwenye maabara. Mwanamke amesimama karibu na sinki akifanya kazi na gilasi mbalimbali. Mwanaume mwegine ameshika chupa na anaangalia ndani yake. Kuna chupa nyingi na vifaa vingine vya maabara kwenye meza ya mbao.

Tembo huyu mweusi anatazama ardhini. Amezungukwa na miti mirefu na vichaka vingi. Uzio wa waya unaonekana mbele. Nuru ya jua inapenya majani. Eneo linaonekana asili. Huyu ni faru, mnyama mkubwa.

Tembo mdogo anajitafutia chakula. Rangi yake imepakwa udongo mwekundu. Anakula majani kutoka tawi. Watu wanatazama kutoka mbali. Eneo lina miti mingi. Anga lina jua kali. Hii ni taswira ya wanyama porini.

Wachezaji wengi wanafanya tamasha. Wamveaa nguo za kitamaduni. Wana manyoya meupe kichwani. Baadhi wanapiga ngoma. Wako jukwaani kubwa. Viti vimepangwa nyuma. Hii ni sanaa ya kuvutia. Utendaji wao unafurahisha.

Maji yanatiririka kwa kasi. Bwawa kubwa linaonekana hapa. Miti mirefu imepandwa pande zote. Daraja limejengwa juu. Rangi ya maji ni ya kahawia. Miamba iko kando. Anga ni la bluu na mawingu. Nguvu za asili zinaonekana wazi. Eneo limajaa uhai.

Njia ndefu ya matofali imezungukwa na miti mingi ya kijani kibichi pande zote. Njia inaelekea mbali ikipotea kwenye miti minene. Hali ya hewa inaonekana nzuri. Ni mahali pazuri pa kutembea au kupumzika. Inaonekana shwari sana.

Mandhari mzuri ya mji. Majengo marefu yanapatikana nyuma. Wanyamapori kama vile nyumbu, wanatembea kwenye nyasi kavu mbele. Anga inaonekana buluu. Ni mchanganyiko wa maisha ya porini na mjini. Inapendeza sana.

Picha inaonyesha kundi la watu wakitembea kwenye njia ya udongo. Kuna mitambo mikubwa mitatu ya upepo inayozalisha umeme. Anga lina mawingu meupe, na miti ya kijani imezunguka eneo. Watu wamevaa nguo za kutembea, wengine wamebeba mikoba.

Kundi la mbuni watano wakitembea kwenye nyasi za kijani. Mimea na majengo marefu ya jiji yanaonekana wazi. Anga inaonekana ikiwa na mawingu mepesi, mchananyiko wa maisha ya porini na mijini, mandhari nzuri sana.

Kundi la watu watatu wakipanda mlima au eneo lenye miinuko. Wawili wao ni mwanaume na mwanamke mmoja. Wote wamevaa nguo za mazoezi. Nyuma yao mandhari ya kijani kibichi na baadhi ya mitambo ya upepo inaonekana. Wanafurahia hewa safi.

Mtu akitumia mdomo wake kukunywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki anaonekana kuwa na kiu. Mkono wake umeshikila mfuko huo mzuri, majani ya mti yanaonekana juu, hali ya hewa inaonekana kuwa na joto.

Mbuni mkubwa amesimama kwenye nyasi kavu. Shingo yake ni ndefu na miguu yake ni myekundu. Mbuni anaonekana akitembea peke yake. Anga ni bluu isiyo na mawingu. Nyuma kuna mandhari ya mbali labda milima au majengo. Ni mnyama wa porini anayepatikana maeneo wazi.

Bomba kubwa la maji inaonekana juu ya nguzo za mawe. Nyuma yake kuna jengo jeupe lenye paa la blue .Njia ya mawe inaonekana chini. Vichaka za kijani na mimea mingine vimeoteshwa karibu. Mbigu ina mawingu. Mfumo huu ni muhimu.

Twiga akichungulia juu ya uzio wa mbao. Ulimi wake mrefu umetoka nje. Anaangalia upande wa kulia, nyuma yake kuna mwingine na miti mingi ya kijani. Anga ni buluu , mandhari yanaonekana asilia.

Ndege wawili, wa aina ya korongo taji wanatembea kwenye nyasi. Wana rangi nzuri. Manyoya ya kijivu na nyeusi. Taji za dhahabu zinapamba vichwani pia maridadi. Miguu mirefu inawasaidia kutembea kwa urahisi. Hali ya anga inaonekana kuwa safi.

Eneo la kijani kibichi na mto mdogo wa rangi ya kahawia. Miti mirefu na misitu minene inafunika mandhari yote. Anga ni buluu na safi. hali ya hewa inaonekana nzuri. Ni mahali tulivu.

Ziwa kubwa lenye maji tulivu yanayoakisi mawingu meupe na anga ya bluu. Ufukweni mwa ziwa, kuna nyasi na miti na upande wa kushoto kuna kundi la ndege wuepe wamesimama majini pia.

Mwanaume amebeba bango kubwa lililoandikwa majina ya maeneo kama community, Upperhill na German Medical, pia kuna nambari 7C na 450. Gari kubwa la abiria limeegeshwa nyuma yake. Watu wengi wanatembea mbali, jua limewaka miti ina majani.

Barabara kubwa inaonekana hapa. Magari mengi yanasafiri. Miti mirefu imepangiliwa upande mmoja. Gari jeupe linaonekana mbele. Anga lina mawingu. Watu wanatembea kando. Kuna bango la Royal Mabati. Barabara ina vizuizi vya usalama. Mazingira ni ya mjini.

Basi la Citi Hopper Next limeegeshwa barabarani huku abiria wakipanda au kushuka. Watu mbali mbali wanaonekana karibu na basi na nyuma yao kuna majengo marefu na mitende pia.

Barabara kubwa yenye magari mengi yanayopita. Upande moja kuna reli za treni na majengo marefu. Ng'ombe kadhaa wamelala katikati ya barabara. Kuna magari aina mbalimbali barabarani ikiwemo basi la abiria.

Matatu yenye rangi za kijani na zingine zenye mwangaza ikiwa imesimama barabarani. Kuna watu wakiwa karibu na matatu, mmoja amevaa koti la zambarau akishika bango lenye orodha ya njia na nauli ya ishirini. Nyuma kuna majengo ya jiji na watu wakitembea.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna basi la abiria lililoandikwa team petition prominent . Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yamezingira eneo. Jua linawaka wazi. Msongamano wa watu unaonekana.

Matatu ya blue yenye namba KBB 091W. Watu wawili wamesimama karibu nayo. Moja amevaa kofia nyeusi begi zimetumbikwa kwenye miti. Alama za tahadhari zinaonekana nyuma ya matatu. Ni barabara yenye shughuli nyingi kuna majengo pia.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani. Kuna lori la manjano, magari mengi madogo na mabasi. Watu wanatembea kando ya barabara. Miti mirefu ipo nyuma na majengo ya makazi yanaonekana mbali. Anga ni jeupe.

Basi kubwa la abiria. Rangi yake ni bluu. Mtu mmoja amesimama mlangoni. Neno Marcos limeandikwa ubavuni. Gari jingine jeupe linaonekana mbele. Mbali, kuna majengo mengine. Ni barabara yenye shughuli. Anga inaonekana angavu.

Barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi mengi ya abiria yameegeshwa kando. Mabango ya biashara yanaonekana juu. Kuna mabasi yameandikwa Nyeri Direct na Nakuru Direct . Watu wachache wanatembea katikati. Jua limewaka vizuri. Inaonekana ni kituo cha mabasi.

Ni eneo la mji lenye shughuli nyingi. Kuna mabasi madogo ya abiria almaarufu kama matatu yaliyokuwa yameegeshwa barabarani. Ishara kubwa inaonyesha Supreme Shuttle Nakuru Direct. Pia kuna duka na majengo mengine. Watu wanatembea pia.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari. Magari mengi yamesimama, mengine yakisongea polepole. Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali. Miti ya kijani imepandwa vizuri. Hali ya hewa inaonekana kawaida.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi pia wanatembea na vibanda vya kuuzia bidhaa. Bango linaonyesha namba ya njia.

Treni nyeupe yenye mistari mekundu na njano iko nyuma ya uzio wa waya. Juu yake kuna daraja la chuma la buluu. Chini ina nyasi ya kijani. Anga ni nyeupe. Treni ina madirisha ya mraba.

Daraja la watembea kwa miguu la rangi ya kijani na buluu likivuka barabara pana. Magari machache yanaonekana barabarani. Miti ya kijani inazunguka eneo. Anga ni jeupe na ni miundombinu ya usafiri.

Makutano ya barabara yenye taa za trafiki na nguzo ya mawasiliano. Nyuma kuna majengo, moja likiwa na bango la Vivo. Chini kulia, kuna sehemu ya basi la abiria na watu.

Mabasi yanasubiri hapa. Watu wengi wanasubiri. Baadhi wametoka ndani. Daladala imeandikwa metro trans. Mti unaonekana juu. Bango la kagua mayas liko guzo. Gari jeupe limeegeshwa karibu. Jua linang'aa sana. Maisha ni ya jiji, yamechanganyikana. Shughuli nyingi zinaendelea.

Mitaa yenye shughuli nchini Kenya. Watu wengi wanatembea hapa. Kuna magari ya abiria yamesimama barabarani. Duka la Safaricom linaonekana wazi. Kuna matangazo mengine ya biashara. Jua linawaka vizuri. Hali ya hewa ni nzuri.

Basi la abiria lenye rangi ya wridi yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanatembea karibu yake. Majengo marefu yapo nyuma. Namba za usajili zinaonekana wazi. Hii inaonyesha usafiri wa umma jijini Kneya. Anga linaonekana wazi.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Magari mengi ikiwemo matatu zenye rangi mbalimbali yamejaa barabarani. Watu wengi wanatembea pembeni. Majengo marefu yanaonekana nyuma na baadhi yana mabango ya matangazo. Wana usalama wapo wanasaidia. Hii ni taswira ya maisha ya jiji.

Eneo la jiji. Kuna magari mengi ya abiria yameegeshwa barabarani. Mabango ya matangazo ya biashara yametundikwa kwenye majengo marefu. Watu wanatembea karibu. Ni eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mabasi mengi yameegeshwa hapa. Watu wanatembea kwa miguu. Majengo marefu yanazunguka eneo. Jua linaonekana wazi. Hali ya hewa ni nzuri. Kuna msongamano wa magari.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Gari ndogo la abiria ambalo ni matatu limeegeshwa kando ya barabara. Lenyewe lina rangi ya pinki na nyeupe. Watu wengi wamesimama karibu baadhi wakiingia ndani. Kuna ishara juu ikionyesha njia mbalimbali.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Mabasi na magari mengine yamesimama katikati. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Baadhi wakibeba mizigo. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakiwa na maduka chini. Kuna pikipiki na waendesha baiskeli. Hewa inaonekana kawaida. Msongamano unaonekana.

Barabara yenye magari. Kuna matatu mbili zimesimama. Moja ni basi la kupendeza, nyingine ni van nyeupe. Watu wanasubiri usafiri. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Hii ni mandhari ya jiji. Ishara zipo.

Lori la saruji likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna alama inayoonyesha kivuko cha watembea kwa miguu. Mabasi na magari mengine yanaonekana. Mtu anaonekana akitembea. Ni eneo lenye msongamano wa magari.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, mabasi mekundu na ya blue yameegeshwa kando ya barabara , watu wengi wanatembea kwa miguu, majengo marefu yanazingira eneo hilo. Anga linaonekana wazi, kuna miti ya kijani kibichi iliyopandwa pembeni.

Gari la abiria lenye michoro mingi limeegeshwa karibu na maduka. Watu wanapanda na kushuka. Ishara ya I have a dream imeandikwa juu. Juu yake kuna matangazo ya biashara. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi haswa.

Mandhari ni ya jiji lenye shuguli nyingi. Mabasi ya abiria yaliyojaa watu yanasubiri barabarani huku baadhi yakiwa na michoro maridadi, watu wanatembea kwa miguu na maafisa wa polisi wanasimamia trafiki ikionyesha mazingira ya kawaida ya jiji.

Gari la abiria limeegeshwa barabarani, likiwa na jina Metro trans, limeandikwa mbele. Watu wanatembea karibu na gari hilo, mwanaume mmoja ameshika bango la matangazo. Mandhari ina miti na mijengo mirefu.

Ni shughuli nyingi jijini. Kuna basi ndogo limeandikwa Molo Line. Linabeba abiria. Wanawake wamesimama karibu. Mmoja amevaa nguo ya bluu. Kuna bidhaa zinauzwa kando ya barabara. Watu wengi wanatembea. Wengine wanasubiri usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi yaliyopangwa kando. Watu wengi wanatembea kuelekea pande tofauti. Mabasi yana rangi ya kijani na bluu na baadhi yao yana mabango ya bei na matangazo. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Inaonekana ni kituo cha mabasi au eneo la biashara la mjini.

Barabara yenye shughuli, basi kubwa la kijani limesimama kando. Kuna magari mengine yakipita, alama za barabara za vivuko vya watembea kwa miguu zinaonekana. Miti na majengo machache viko nyuma. Udongo mwekundu na nyasi zinatenganisha barabara. Ni mazingira ya mijini.

Basi la abiria la Metrotrans likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna mwanaume mmoja amesimama akiangalia basi. Nalo lina rangi ya bluu, nyeupe na nyekundu na lina nambari M908.

Barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi mengi yamesimama yakionyesha msongamano wa magari. Watu wengi wanasubiri usafiri kando ya barabara. Mejengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya mji. Miti michache inatoa kivuli.

Eneo la kituo cha mabasi ambapo kuna mabasi mawili yaliyoegezwa kando ya barabara yenye lami. Watu kadha wakiwemo abiria na labda makanga wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na mabasi hayo. Jengo la ghorofa linaonekana nyuma na miti pia iliyokomaa inatoa kivuli.

Magari yamejipanga barabarani baadhi yakiwa yamesimama. Kwenye ukingo, kuna barabara ya watembea kwa miguu na uzio. Majengo marefu yanatawala mandhari ya nyuma yakionyesha maisha ya mjini.

Basi la abiria almaarufu kama matatu lenye rangi ya kijani na manjano limeegeshwa barabarani. Kuna maandishi mengi mbele ya gari. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo. Magari mengine pia yanaonekana.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna mabasi ya abiria iliyosimama. Moja lina rangi ya kijivu na buluu likiwa na jina veteran , lingine lina michoro ya katuni na jina Moana . Majengo marefu na miti vingi viko nyuma. Hali ya hewa inaonekana ya jua.

Basi kijani, limetulia barabarani. Kitu kimefunikwa juu yake. Waya nyingi, zimepita angani. Majengo marefu, yamezingira eneo. Watu wachache, wako karibu. Hii ni sehemu ya jiji. Mwangaza wa jua umetawala. Usafiri huu, unahudumia umma.

Basi kubwa la kijani likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wanatembea karibu. Magari mengine yanaonekana nyuma. Baadhi wamebeba mizigo. Eneo lina shughuli nyingi. Ni kituo cha mabasi. Inawakilisha maisha ya mjini.

Basi la abiria limejaa watu wengi ndani. Watu wanasubiri kupanda. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Majengo yapo nyuma. Ishara ya barabarani inaonekana wazi. Hali ya hewa ni nzuri.

Mabasi mawili yaliyokuwa yameegeshwa barabarani. Basi la mbele ni la kijani kibichi na limeandikwa Perfect likiwa na mizigo iliyofunikwa juu. Watu wanatembea karibu nao na majengo yanaonekana nyuma yakionyesha maisha ya jiji.

Mabasi mawili yameegeshwa barabarani. Moja lina rangi ya zambarau na jingine la manjano. Wanaume kadhaa wamesimama karibu. Baadhi yao wamevalia mashati ya njano. Ishara za namba ya njia zinaonekana. Ni eneo la abiria. Watu wanangojea usafiri.

Barabara kuu yenye magari yakitembea, juu kuna bango kubwa la kijani kibichi likionyesha maelekezo ya njia ya umbali wa miji kama: Nairobi, Mombassa, Eldoret. Magari mengi yanaonekana yakifuata njia zao. Miti na majengo yanaonekana pembeni mwa barabara. Anga linaonekana wazi.

Daraja la zege juu ya mto kwenye maji ya kahawia. Gari jeupe linapita juu. Daraja hilo lina matabaka mawili na nguzo imara. Kandokando ya mto kuna nyasi. Anga ni kijivu.

Kundi la mabasi madogo na matatu zikiwa zimeegeshwa barabarani. Rangi mbalimbali za mabasi zinaonekana. Nyuma kuna majengo yenye paa za kahawia na miti mingi ya kijani. Watu wachache wanaonekana karibu na magari. Ni eneo lenye shughuli.

Barabara yenye shuguli nyingi ikiwa na mabasi na magari madogo yaliyoezeshwa. Kuna mabango ya huduma za usafiri kama nyeri direct na dakudu direct. nyuma kuna majengo ya biashara na watu pia wanaonekana kutembea.

Barabara ya lami imejaa magari. Ishara ya kijani, juja road, imeandikwa. Gari la polisi linasonga mbele. Watu wanatembea kando. Miti na majengo yamezunguka. Anga ni la mawingu. Hii inaonekana kuwa ni jiji. Shughuli za jiji zinaendelea. Mwangaza ni wa kawaida.

Maji mengi yakitoka kwenye bomba. Bomba lenyewe lina rangi ya kahawia. Maji yanatiririka kwa kasi kuelekea chini. Mimea mingi ya kijani kibichi imezunguka eneo hilo. Anga ni bluu likiwa na mawingu meupe. Inaonekana kuwa ni mfumo wa umwagiliaji au chnazo cha maji. Ni ishara ya uhai.

Kundi la ng'ombe, wakiwa na rangi ya kahawia na baadhi nyeusi, wakinywa maji kutoka kwenye birika la saruji. Birika liko katikati ya pundo, miti isiyo na majani na vichaka vinaonekana nyuma. Anga ni buluu, na inaonekana wazi, hali inaonekana asili labda shambani.

Bomba la chuma likitoka maji mengi. Maji yanatiririka chini. Ukuta nyuma unaonekana mzee na una ukungu. Kuna mabomba mengine kwa umbali. Ni chanzo cha maji safi. Ni muhimu sana kwa watu.

Mfumo wa kuchuja maji. Kuna chupa kubwa ya bluu na mabomba. Vali nyekundu na bluu zinaonekana. Mda wa chuma unaunga mkono. Ni kifaa cha kisasa cha usafishaji maji.

Rundo la mabomba meupe ya ukubwa tofauti yameekwa juu ya uso wa saruji. Mabomba yote yanafanana na yametegenezwa kwa plastiki. Zimetawanyika bila mpangilio zikionyesha sehemu zao za ndani. Hali inaashiria gala la vifaa au ujenzi.

Mitambo minne mirefu ya viwandani, Mitatu kati yake ikiwa ni mistari nyekundu na nyeupe inayotoa moshi mwingi mweupe angani kuashira uchafuzi wa hewa. Pia kuna nguzo za umeme zinazoonekana.

Mashine ya kuchuja maji, rangi yake ni fedha. Mabomba yameunganishwa nayo. Kuna pia vijisanduku vya buluu. Ukuta una rangi nyeupe. Inaonekana ni chumba cha uzalishaji. Mashine ni muhimu sana.

Bomba la maji lililozikwa ardhini likifanyiwa ukarabati au kuwekwa. Lina rangi ya kijivu na limeunganishwa na kingine cha bluu. Udongo unaonekana kuwa kwenye matope na maji yanayotuama yanazunguka bomba. Vifaa vingine vya takataka chache zimetawanyika karibu na eneo la kuchimbwa.

Mfumo mengi ya mapomba na chuma na nyaya. Kuna viunganishi mbali mbali, rangi za bluu na nyeusi za nyaya zinaonekana wazi. Ni vifaa vya kisasa vya viwandani. Ni mazingira ya kiufundi.

Paa ni za nyumba. Matangi mengi ya maji yamewekwa juu. Nyumba zingine zinaonekana mbali. Anga lina rangi ya kijivu. Kuta za mawe zimetumika. Kuna nguo zimeanikwa nje. Mandhari ya jiji inaonyesha maisha.

Kuta za mawe zilizojengwa. Nyuma yake kuna majengo yasiyokamilika. Matanki mengi ya rangi nyeusi yanaonekana juu ya paa. Anga ni bluu isiyo na mawingu. Ni eneo la ujenzi inaonekana ni mchana.

Ukuta wenye mabomba mengi ya chuma. Kuna nyaya kadhaa zilizopita kando ya mabomba. Vitu vitatu vyekundu vina miduara nyeupe vinaonekana chini ya picha. Ukuta unaonekana kuwa na rangi nyeupe.

Mwanamke akichota maji kutoka kwenye bomba. Amevaa vesti la kijani na glavu. Watu wengine wamesimama nyuma wakitazama. Ni tukio la kijamii, lenye lengo la kutoa maji safi, ili kutumika na wakaazi.